Gari jeupe lililopakiwa pamoja na magari mengine meusi katika gereji, likiwa linapendeza na safi katika gereji hiyo.

Gari ambayo ndani yake kuna viti vya mbele lakini pia viti vya nyuma ambapo viti vya mbele na vya nyuma vyote rangi yake ikiwa ni rangi ya kaki. Huku gari hiyo milango yake ikiwa imefunguliwa, milango yote ya mbele na ya nyuma, na nje ya mlango wa nyuma kukiwa na gari nyekundu ikiwa imepakiwa.

Ofisi yenye viti tofauti vingi na vya kisasa huku vikiwa na matairi chini mwake kukiwa kuna meza mbele ambayo ni meza iliyotengenezwa kwa mfumo na matirio aina ya mbao, meza hizo na viti hivyo hutumika ofisini kwa ajili ya kazi tofautitofauti za kiofisi.

Wauzaji wa fanicha wakiwa karibu na fanicha moja wapo walizonazo ya makochi, mmoja wao akiwa amekaa kwenye fanicha hiyo mwingine akiwa amesimama nyuma ya hiyo fanicha.

Eneo ambalo linaitwa soko, huwa likiuzwa mazao ya aina tofauti tofauti kutoka kwa wakulima ikiwemo; mchele, njugu, maharage, karanga pamoja na mazao mengine tofautitofauti, huku kukiwa na watu wa jinsia ya kiume na ya kike kutoka maeneo tofautitofauti ili kuyaleta mazao hayo na kuyauza katika soko hilo.

Soko lenye wauzaji wa aina tofautitofauti wa jinsia ya kike na ya kiume wakiwa wameketi na wengine wakiwa wanapanga bidhaa zao kwenye vyombo ili kuweza kuwaonyesha wanunuaji.